Mandari haya yanaonekana kuwa uwanja. Pana watu wamevaa nguo za kufanana. Wanaonekana kuwa wachezaji. Baadhi yao ni viwete. Mbele yao, kuna mipira miwili.

Mtu anaendesha baiskeli. Amevaa kofia nyeupe na miwani anaonekana kuwa hana mguu mmoja. Miti ikona maua ya rangi ya manjano.